Mandhari ya eneo hili ni ya shule, ambapo nyumba iliyopo hapo mbele imepakwa rangi nyeupe na pia rangi ya samawati, pia kunaonekana michoro ambayo imechorwa kwenye ukuta huo. Mazingira ya eneo hili ina nyasi nyeusi, hali ya anga inaonekana kuwa ya rangi ya bluu.

Mandhari ya haya ni ya darasani ambapo tunaonyeshwa ubao wenye rangi nyeupe na rula ambayo ni ya rangi ya chungwa. Ubaoni huo pameandikwa Ijumaa na pia kuna maandishi ya herufi ndogo na kubwa. Kuna herufi kutoka a hadi z.

Hapa panaonyesha chombo ambacho kinakaa meza ambacho kina vitabu vya rangi ya samawati, vitabu hivyo vimeandikwa gredi saba. Pia kuna faili ambayo inaonekana ikiwa mezani hiyo. Kuna vijikaratasi vinavyoonekana vikiwa chini ya meza hiyo pia.

Hapa panaonyesha msichana ambaye amevaa shati jeupe na suruali nyeusi. Anaonekana akiwa amekaa katika ukumbi wa mazoezi. Msichana huyo jina limeandikwa hapo chini kuwa anaitwa Hellen Waithira. Nationality yake inaonekana kuwa yeye ni mkenya na alizaliwa nineteen ninety two .

Mchezaji huyo ana onekana akiwa uwanjani. Akiwa amevalia gezi lenye maandishi Kenya, akionyesha kuwa ni mwanaviada wa timu ya taifa. Pembeni kuna mjengo na mti. Hali inaashiria kuwa ni wakati wa mchana. Maelezo yanaonyesha kuwa jina lake ni Wesley Kimeli Sang.

Hapa ni nje, ambapo kuna mlingoti wa bendera ambao uko katikati ya picha, ila bendera yenyewe haionekani. Kuna bustani nzuri iliyotunzwa ikiwa na nyasi. Kuna tanki la maji la plastiki linaloonekana kwa nyuma, upande wa kulia, ikiwa limewekwa juu ya msingi wa saruji.

Hapa panaonyesha wachezaji wawili wa mbio za miguu. Mchezaji mmoja amevaa nguo ambayo imeandikwa Nissan Koech na mwingine amevaa nguo ya rangi ya uchungwa. Wote wakiwa katika uwanja na wanaonekana wakikimbia kwa kasi.

Hapa kuna bango lililowekwa ukutani, likiwa na maandishi ya rangi tofauti tofauti yanayoeleza maadili ya shule. Kila sehemu imeandikwa kwa herufi kubwa, zenye msisitizo, maandishi hayo ni kama, in our school we obey rules, we work as a team, we respect each other, we chase our dreams, we listen, learn, and compete. We follow instructions, we obey our teachers, we keep time, we say please, thank you, i'm sorry, excuse me, good morning. We never give up, we are family .

Hapa panaonyesha darasa lenye madawati yaliyopangwa vizuri na viti. Baadhi ya madawati yakiwa na vitabu na makaratasi juu yake. Dirisha lenye pazia linaonekana upande wa nyuma na hakuna wanafunzi walioko darasani wakati huu. Mazingira ni safi yanayofaa kwa kujifunza.

Hili linaonyesha ukuta wa darasa uliopambwa kwa mabango ya kielimu. Kuna herufi za alfabeti kama M, N, O, P, Q, R zilizoandikwa kwa mwandiko wa kasi . Kila herufi ina picha yake na kitu kilichoanzwa na herufi kusaidia wanafunzi kujifunza. Pia kuna majina ya miezi ya mwaka kama Oktoba, Novemba na Disemba. Mazingira haya yanasaidia watoto wa shule wa msingi kuelewa masomo vizuri.

Mandhari ya hapa yanaonekana kuwa eneo la nje na jua linawaka, kuna watu wawili ambao wameshikana mkono, huenda wako katika pilka za kukimbia au michezo ya kawaida, kuna watu wengine ambao wameketi chini kwenye viti nyeupe na kuna viti pia vya samawati katika eneo hilo.

Hii inaonyesha sehemu ya dawati lenye computer mezani, aina ya Dell. Kwani, kwenye skrini kuna kibandiko chenye maandishi "Internet Facility is strictly for educational purposes only" . Pia kuna vifaa vingine mezani kama keyboard , penseli, kalamu, karatasi, mouse , na cable nyinginezo.

Hapa tunaona wachezaji wawili ambao wanaonekana kuwa wachezaji wa mbio za miguu. Mmoja amevalia nguo yenye machungwa na mwingine amevalia nyekundu. Nyuma yao kuna kibao ambacho kimeandikwa Omega New moja kwa nne.

Hapa kunaonekana kundi la wana mchezo wa ngumi, waliokaa kwenye viti vya magurudumu wakipa moja na wakufuzi wao. Katikati ya kundi hilo kuna mheshimiwa Mike Sonko ambaye amevaa shati jeupe na kofia, wote wamevaa glovu za nduvu na wanaonekana kuwa katika mazingira ya mazoezi au mashindano ya mchezo hayo ya walemavu.

Hapa wanariadha wawili wa baiskeli wanaonekana wakiwa barabarani kwenye mashindano au mazoezi. Mmoja amevaa vazi rasmi lenye nembo ya Kenya pamoja na kofia ngumu nyekundu na glavu za mchezo. Wamepanda baiskeli za mashindano zenye fremu nyekundu na wanajiendesha kwa kasi wakiwa katika mkao na kupunguza upinzani wa hewa. Mandhari ya nyuma ina majani na miti.

Hapa panaonyesha mitungi ya gesi ya kupikia iliyohifadhiwa ndani ya chumba chenye madirisha yenye grili za chuma za kijani. Mitungi hiyo ipo wima, inaonekana kuwa salama. Imekwama sehemu ya ndani karibu na ukuta. Rangi ya mitungi ni nyekundu na kijivu na yanaonekana kuwa katika hali nzuri sana.

Hili linaonekana kama ujengo rasmi kwani ukuta umepakwa rangi nyeupe na vibonzo kuashiria kuwa hili ni shule. Nje kuna nyasi zilizokatwa vizuri na ua zilizotengenezwa vizuri. Hali ya anga inaonekana kuwa sawa na kuna mti ambao uko nyuma ya ujenzi hili.

Hapa kuna kompyuta amabayo imekwa juu ya dawati jeupe kuna monitor ilio mbele yao ingawa haijawashwa kwa sasa kuna kibodi imekwa moja kwa moja mbele yake pembeni ya kulia kuna kidogo kinachoonekana kuwa mouse au kitabu.

Hapa panaonyesha bango la elimu darasani lenye alfabeti ya Kingereza kuanzia herufi A hadi Z. Zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo. Bango hilo limewekwa ukutani na linasaidia wanafunzi wa madarasa ya chini kujifunza na kusoma na kuandika.

Hapa kuna nguzo ndefu iliyosimama nje inaweza kuwa mlingoto wa bendera au nguzo ya taa iliyoendekezwa angani chini. Ya anga ya bluu yenye mawingu meupe yaliyotandika. Chini kidogo kuna miti ya kijani ikionyesha kuwa eneo hili ni la wazi labda bustani, uwanja wa jamii au sehemu ya hadhara.

Hapa kunaonekana wachezaji wawili ambao wanaonekana kuwa ni wachezaji wa mpira. Wanaonekana wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya. Nyuma yao kuna kibanda kikubwa. Jina, chini pameandikwa jina Nancy Chilegat Coach. Hiyo inaonekana kuwa ni jina ya msichana huyo.

Huu ni uwanja wa michezo wa watoto. Kuna njia ya kutembea katikati na mbele yake kuna vifaa vya michezo vya rangi tofauti kama vile bembea, mtelemko na ngazi ya kupandia. Sehemu hiyo imezungukwa na uzio na kuna mti mkubwa unaotoa kivuli karibu na vifaa hivyo vya kuchezea.

Hapa panaonyesha ukurasa wa kazi ya mwanafunzi ulioandikwa kwa mkono. Kuna sehemu ya maelezo juu kuhusu the court na jibu limeandikwa kuwa ni a place where people are judged . Pia kuna michoro midogo ya mjengo wa mahakama lenye nembo Court house . Hii ni kazi ya darasani inayohusiana mada ya sheria au elimu ya uraia .

Hapa kuna bango lenye kichwa cha habari Our Forest Our Future ikizungumzia umuhimu wa misitu na maisha ya binadamu na mazingira. Ipo maandiko mengi yanayoeleza aina ya misitu, faida za mistitu na njia za kulinda. Maandishi hayo yamepangwa katika sehemu nne tofauti zikionekana kuwa vigae vya elimu. Chini ya bango kuna picha ndogo ya mazingira ya msitu na wanyama ikisisitiza uhusiano kati ya misitu na viumbe hai.

Nyumba hii ya ghorofa moja, ina muundo wa kisasa na imejengwa kwa mawe na mbao. Ina mlango mkubwa wa mbele, na veranda ya juu yenye uzio wa chuma. Eneo la mbele limepambwa kwa nyasi na maua. Likitokea mandhari ya kupendeza sana.

Mazingira haya ni ya darasani kuna madawati yaliyopangwa kwa mtindo wa kawaida wa shule pamoja na viti. Juu ya baadhi ya madawati kuna vitabu au karatasi. Pia kuna ubao wa matangazo au bango nyekundu ukutani ambao linaonekana kuwa na picha au maelezo fulani.

Hapa ukurasa wa kitabu cha elimu ya afya, ulinzi wa mtoto unaonekana hasaa kuhusu matunzi wa mtoto mchanga na usafi wa mwili na mazingira. Sehemu ya pili inaonyesha michoro ya watu mbali mbali wakimhudumia mtoto. Hii ni pamoja na mwanamke kumnyonyesha mtoto, mzazi kumbembeleza mtoto anayelia, mtoto akifunikizwa vizuri na blanketi mtu akimfanyia mtoto usafi wa mwili kwa kutumia taulo na maji.

Hapa panaonekana mbele ya jengo, lenye paa jekundu na sehemu ya juu iliyo na madirisha. Huenda ni kama dari au chumba cha juu cha uangalizi. Jengo lina baraza lenye sakafu ya vigae, na mbele yake kuna nyasi zilizopendeza. Kuna milango miwili inayoonekana, moja ni mlango wa mbao uliofungwa, mwingine ni mlango wa wazi unaoonekana ndani. Upande wa kushoto kuna dirisha lenye grill za kijani.